Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, huku mmoja akiwa amevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe na vifaa kinga aina ya barakoa, miwani pamoja na glavu na mmoja aliyekaa akiachama mdomo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kutoa huduma za kinywa na meno.

Jopo la watu waliopo katika wachumba waliovalia mavazi sare yenye rangi nyeupe mkusanyiko pamoja na vifaa kinga aina ya kofia, barakoa pamoja kiashiria kuwa ni jopo la watu wa huduma wa kiafya waliopo katika eneo mfano wa zahanati ama hospitali.

Watu kadhaa wakiwa wamekaa kwa mpangilio mkubwa ndani ya farsa maalumu, Kuashilia kwamba ni kipindi cha mtihani huku kila mmja akiwa makini na karatasi yake ili kusema kufanya mtihani huo wa kujipima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu, ikijumiisha barakoa, kofia pamoja na glavu. Katika eneo ama chumba chenye mashine za aina tofauti ikiakisi kuwa ni eneo lenye mkusanyiko wa watoa huduma wa kiafya, mfano wa zahanati ama hospital.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu katika eneo lenye vifaa na mashine za kielektroniki ikiashiria kuwa ni watoa huduma waliopo katika eneo la zahanati ama hospitali.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia mavazi maalumu yenye rangi tofauti bluu pamoja na nyeupe, ikiashiria ni watoa huduma za kiafya wafanyao kazi katika zahanati ama hospitali.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeusi, anaepewa huduma na mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba; ikiashiria kuwa ni mtoa huduma mwenye kutoa huduma katika eneo la zahanati.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba, kilichozungukwa na vifaa pamoja na mashine za kieletroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha hospitali chenye mkusanyiko wa watoa huduma ya afya.

Mtu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba , kuna chombo maalumu chenye umbo mraba kilichohifadhi mtoto, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma wa afya aliopo katika zahanati inayotoa huduma kwa watoto.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa wachumba, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na kitanda kilichomhifadhi mtoto, ikiakisi kuwa ni chumba mfano wa zahanati ama hospitali inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa mtoto.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti ikiwepo ndimu pamoja na vyupa vidogo vilivyohifadhi vimiminika, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza dawa za asili.

Eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye miti iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa majani mapana yenye rangi ya kijani, ikiashiria kuwa ni mti unaotumika kwa ajili ya dawa asilia.